Polisi wawili wamesimama tisti. Mbele yake, kuna tinga ya manjano inayobomoa nyumba.

Juu ya meza kuna chupa ya funiko ya rangi nyeupe na maji mekundu mbele yake kuna mimea ya kijani.

Mtu mmoja aliyavalia nguo za samawati na barakoa nyeupe anatengeneza mashine ya kupiga picha.

Mama mmoja aliyevalia barakoa ya samawati na shati ya kijivu alienda kutibiwa na daktari aliyevalia nguo ya samawati.

Mto umevunja ukingo. Mafuriko yakawa hadi kwa barabara. Mbele yake mtu mmoja amevalia shati jeusi. Mwingine jeupe.